Hii ni shamba la ndizi na ndizi hizi ni rangi ya kijani kibichi kuonyesha kua hazijaiva. Medali moja ya ndizi huuzwa kwa bei ya mia nne hadi mia tano na wakulima wa ndizi hufaidika sana wanapouza ndizi hizi.

Hapa ni shambani, hili ni shamba la ndizi, haoa kuna mwanaume mmoja anaonekana kuangalia shamba lake, hizi ni ndizi ambazo zimemea vizuri sana na mandalj hili lina ndizi mingi sana na ndizi hizi zinauzwa kwa bei ghali sana sokoni.

Hapa ni zizi la ng'ombe. Hapa tunaona ng'ombe watatu ambao wanakamuliwa. Ng'ombe hao wanakamuliwa kutumia mashine ambao ni teknolojia mpya ambao imetengenezwa kusaidia katika kukamua maziwa. Teknolijia hii inasaidia kuzuia kuchoka katika kukamua maziwa.

Hapa kuna mwanaume ambaye ameshikilia mahindi ambayo yameharibika. Mahindi ikiharibika huleta hasara sana kwa wakulima kwa sababu hawana faida ya kuuza mahindi hawa kwa sokoni yanapoharibika kama hivi.

Umati huu wa watu unahutubiwa na mwanamke moja, ambaye ameshikilia kifaa mkononi mweke. Mwanamke huyu anaonekana kana kwamba anaonyesha watu hawa jinsi ya kutumia kifaa hiki na mashini iliyo chini yake. Watu hawa wamevalia sera ambazo zina fanana, na pia mwanamke huyu na mwanaume fulani wamevalia sare ambazo zinafanana.

Hapa ni shambani ya ndizi na mtu huyu amesimama kando ya ndizi ambayo imevunwa. Ndizi hii inauzwa kwa bei kutoka mia nne hadi shilingi mia tano, lakini ikisafirishwa hadi kaunti nyingine bei inaongezeka.

Hapa ni pahali pa kuhifadhi maziwa na wateja huuza maziwa yao hapa. Wakulima huleta maziwa kila siku na hapa ndio kuna mashini ambazo hutumika kuhifadhi maziwa haya. Huku kuna mwanamke ambaye anachuja maziwa kutoka kwenye mikebe ambayo yametumia kuletwa.

Haya ni matunda ya ndizi ambayo bado hayajavunwa kwenye mti wa mgomba wa ndizi. Matunda haya huwa ni rangi ya kijani kibichi yakiwa bado hayajaiva lakini yakiiva huwa ni rangi ya manjano na pia yanaweza kuliwa ikiwa kijani kibichi kwa njia ya kupikwa.

Hili ni shamba la ndizi. Hapa kuna ndizi ambapo zimemea hapa hivi. Na katika shamba hili kuna hema ambayo imeekwa juu yake. Hili ni hema la green house na shamba hili uonyeshwa ndizi ambayo itamea na kuiva matunda yatakayouzwa.

Huu ni mgomba wa ndizi wenye matunda ya ndizi. Matunda haya ni ya rangi ya kijani kibichi kuonyesha kuwa hayajaiva. Ndizi pia inaeza liwa yakiwa bado hayajaiva kwa njia ya kupikwa. Ndizi akiiva huwaga ni rangi ya manjano.

Hili ni shamba la ndizi na Kuna mtu ambaye anasimama kando ya ndizi hayo mtu huyu ni mkulima wa ndizi hizi, wakulima wakiuza ndizi wanaziuza kwa bandali moja bei ya nne ama mia tano ndizi hizi mara mingi hupatikana katika kaonti ya kisii.

Hapa kuna zizi la ngombe na hapa kuna ndama wanne, nyuma yao pia kuna ndama wengine na pia kuna ngombe wengine, zizi haya hujengwa ili kuweka ngombe hawa hapa na kulishwa kwenye zizi lao ili kuzuia wasiharibu mimea kwenye shamba.

Hii ni zizi la ngombe na hapa ni ngombe wanne ambao wako kwenye zizi hili ngombe hawa ni ngombe wa maziwa ngombe hawa wakikamuliwa uleta manufaa sana na faidha Kwa mkulima anapouza maziwa Kwa hariba dukani.

hapa ni jikoni kwenye jiko hili, kuna mahindi ambayo yameanikwa kwenye ukuta hii ni njia ya kuhifadhi mahindi iliyotumika zamani kama njia ya kuweka mahindi iliitakapofika msimu wa mvia mahindi inatolewa na kupanda kwenye ardhi.

hili ni shamba la miti mingi sana, mashamba kama haya yapatikana county ya kisii kenya ni moja wapo ya nchi ambazo zinauza mandizi kwenda nchi zingine, ndizi pia utumika katika nchi yetu ya kenya kutengeneza vitu mbali mbali.

Hapa ni soko na hapa Kuna kipanda ambacho Kuna ndizi vya aina mbalimbali ndizi hizi uzwa Kwa bei shilingi kumi shilingi ishirini, ndizi uleta mafaidha sana Kwa wauzaji wanapata faidha Kwa kuzaa ndizi hizi.

Hapa ni zizini na kuna ng'ombe ambao wamepewa chakula vya kula, ng'ombe hawa ni ng'ombe wa maziwa, ng'ombe hawa huleta maziwa kwa wakulima na maziwa huuzwa kwa bei ghali sana na pia huleta manufaa kwa wakulima.

Hapa ni pahali pa kuhifadhi maziwa tunaona wafanyikazi wawili ambao wanamwaga maziwa haya kwenye mashine ya kuhifadhi maziwa, kuna mikebe mingi sana ambayo hii ni mikebe ya wateja ambao wamelete maziwa yao, ili yahifadhiwe kwa pahali hapa na maziwa haya yakihifadhiwa yaneweza kuuzwa.

Hapa ni mahali pa kuhifadhi maziwa na Kuna wanaume wawili ambao wanamwaga maziwa Kwenye kifaa hicho Cha kuifadhi maziwa kifaa hiki huifadhi maziwa Kwa siku mingi sana ambavyo yanauzwa ka watu mbalimbali kama biashara yao.

Hili ni shamba la ndizi, tunaona s ndizi ambayo imepagwa kwa wingi sana, ndizi hupandwa kwa wingi kwa pahali ambapo pananyesha mvua nyingi, ndizi ni muhimu sana kwa sababu ndizi huleta faida zinapo uzwa, sababu ndizi ina bei mzuri sana.

Hawa ni ngombe ambao wanapitishwa kwenye unyunyuzaji wa kutoa madawa ambayo unasaidia kutoa vidudu kwenye ngozi zao. Ni muhimu sana kufanya hivi kwa ng'ombe ili kutoa vidudu hawa ambao wanaeza nyonya damu kwa mwili wa ng'ombe.

Mwanamke huyu ameinama huku akitowanisha maganda ya ndizi kwa kutumia kisu, ndizi huliwa kwa kupikwa kama bado ikiwa mbichi, hii Ni chakula ambayo inajulikana sana katika sehemu za Uganda na jamii ya Luganda na Baganda.

Hapa ni pahali ambapo maziwa huuziwa, hapa ni pahali ambapo maziwa huhifadhiwa ili itumike kwa siku mingi. Biashara ya maziwa ni muhimu sana katika nchi ya Kenya kwa sababu watu wengi sana wanategemea ukulima kujikimu katika maisha yao na pia kupata fedha.

Hapa ni sokoni, hiki ni kibanda cha muuzaji chenye matunda mbalimbali kama vile ndizi, vitunguu, machungwa, na nyanya na vinginevyo. Biashara kama hizi husaidia sana watu katika kuikimu maisha yao.

Hapa ni pahali pa kuuza ndizi, kuna ndizi mingi sana, hizi ndizi humea katika pahali mbalimbali katika nchi yetu ya Kenya. Lakini almaarufu ndizi kama hizi hupatikana katika kaunti ya kisii, wamama hawa hufanya kama biashara hii.

Hapa kuna ndizi ndizi tatu bandali hizi ya ndizi ni ya rangi ya kijani kibichi hii inamaanisha kuwa ndizi hizi hazijaiva bado na bado haziezi kulwa kuna ndizi ambayo ni ya rangi ya manjano juu yake ni ndizi ambayo imeivaa na yanaweza kulwa.

Hapa ni shamba la ndizi, na kuna mwanamke mmoja ambaye ni mkulima, anavuna ndizi ambayo iko kwa bandili, matunda haya ya ndizi yakiuzwa kwenye bandali ili iliyouzwa kwa shilingi mai tano ama ni shilingi mia nne katika soko la ndizi, hii ni faida sana kwa wakulima hao.

haya ni matunda ya ndizi, matunda ya ndizi huwa ni kijani kibichi yakiwa bado hayaja iva lakini yakiiva, matunda ya ndizi huwa ni rangi ya manjano. Lakini pia matunda ya kijani kibichi yanaweza kuliwa baada ya kupikwa.

Hapa ni shamba la ndizi na mwanaume huyu ambaye amekaa na ndizi zake hapa. Ndizi zinaonekana kua zimeiva kwenye mti, ndizi zikiiva huwanga niya rangi ya manjano na kama bado hazijaiva niya rangi ya kijani kibichi. Ndizi hizi zimeiva kuonyesha kua zinaweza kuliwa.

Hii ni zizi ya ng'ombe na hapa tunaona ng'ombe wawili, ng'ombe mmoja anakamuliwa na mashine mpaya ambayo ni teknolojia mpya, mashine hii husaidia sana kuhifadhi wakati, pia hakuna mtu anachoka kwa kutumia mashini kama hii.

Hapa ni pahali pa kuuza maziwa na wafanyikazi wawili ambao wanafanya kazi hiyo. Mmoja wao anapima maziwa za kuuza, maziwa ni muhimu sana katika taifa letu la kenya, kwa sababu inatumika sana kwa, ina manufaa mingi sana katika maisha ya binadamu, nyuma yao kuna mtu ambaye anapiga picha.

Hili ni shamba la mahindi na hapa kwenye shamba hili tunaona magugu. Magugu huharibu mimea ambayo imepandwa shambani kwa vile magugu huchukua vitu mbalimbali kama vile maji kwenye udongo. Magugu inafaa kutolewa shambani ili kusaidia mimea vimee vizuri.

Hapa ni shambani. Hapa tunaona ndizi ambayo yako kwenye shamba hili. Ndizi ni ndizi hii ni ya rangi ya kijani kibichi, kuonyesha kuwa bado haijaiva. Ndizi ikiiva huanga ni rangi ya manjano lakini bado ikiwa haijaiva huanga ni rangi ya kijani kibichi.

Hapa ni pahali pa kuhifadhi maziwa. Mtu huyu anafanya kazi ya kuchuja uchafu kwenye maziwa. Maana kuna maziwa kwenye mikebe na mtu huyu anamwaga maziwa ndani ya mkebe kubwa ili kuhifadhi maziwa haya baadaye kuuzwa.

Hapa ni shamba la mahindi, mahindi haya yanaonekana kuwa yamekauka, hii inaonyesha kuwa yako tayari kuvunwa. Mahindi yakikauka huvunwa na kupikwa baada ya kuuza, mahindi haya yakivunwa, hupelekwa nyumbani kwenye magunia ili yaende yauzwe.

Hapa ni shamba la ndizi na hapa tunaona wakulima watatu ambayo wanapanda na kuvuna ndizi, hapa chini kuna ndizi ambayo zimeanikwa kwenye matawi zao, hapa zinaweza kuuzwa na bei mia nne hadi mia tano katika sokoni.

Hii ni ndizi ambayo imewekwa juu ya matatu ya abiria, ndizi hupatikana kwa wingi katika sehemu za kaunti ya kisii katika nchi ya kenya, ndizi huliwa yakiwa bado mbichi ama yakiwa yameiva, ikiwa mbichi yanapikwa, yakiwa yameiva ni ya rangi ya manjano.

Zizi hii kuna ng'ombe watatu na mwanaume mmoja ambaye amevalia koti ya manjano na anapampu kwenye mgongo wake, amabaye ananyunyizia ngombe dawa ya kuzuia ngombe ili asipatwe na dudu kama vile nzige wanaonyonya damu ya ngombe.

Hapa kuna nyasi ambazo zimetengenzwa nyasi hizi hutumika kulisha ngombe ambayo wanakamuliwa nyasi huu utengenezwa kwa kufunikwa hadi ikauke hadi ambapo inafunguliwa na kuekwa kwenye jua ili kupewa kwenye ngombe.

Hapa nk duka la maziwa na hapa tunaona vibuyu za maziwa, mikebe hii inatumika kuleta maziwa na kwa pikipiki huketa maziwa kutoka kwa wakulima na kuja kuuza kwenye duka hii, duka hili huhifadhi maziwa haya ili kuuza kwenye viwanda.

Hili ni shamba ambayo mimea imepandwa, mwanamke huyu ameinama katikati ya mahindi, Ampapo kamemea magugu mwanamke huyu ametabasamu mahindi inatumika kutengenezea unga inatumika kutengeneza ugali.

Hapa ni sokoni na hapa ndizi mingi sana, na hapakuna ndizi ya rangi ya kijani kibichi, bado hazijaiva ndizi hizi huuzwa kwa bei kali sana, kati ya bei ya mia tano hadi mia sita kwa sababu ni mingi sana.

Hapa tunaona ng'ombe, na kuna mtu ambaye ananyunyuzia dawa kwa ng'ombe hawa, hii ni jengo ambayo unazuia ng'ombe kwenye pahali hapa ili wapewe dawa ya kuzuiya ng'ombe wasikulwe na vidudu vya kunyonya damu kwa mwili wao.

Kuna ndizi, ndizi mingi sana ambayo ni ya rangi ya manjano. Ndizi hii iko tayari kulwa na ndizi hii huuza kwa bei kati ya shilingi kumi hadi shilingi ishirini, na huuzwa kwenye sokoni au vibanda mbalimbali.

Hapa kuna maharagwe ambayo yameanikwa juu ya magunia . Kuna wafanyikazi watano ambao wanachuna maharagwe haya . Maharagwe yanapovunwa kutoka shambani huanikwa kwanza yakauke ili ngozi yao kukauka alafu hupigwa ili kuondoa maharagwe kwenye ngozi.

Huyu ni ng'ombe ambaye ameshikwa na ugonjwa fulani ambayo unafurafura kwenye ngozi yake. Ugonjwa huu umefanya ng'ombe wengi kukufa na pia umeleta madhara kwa wakulima kwa sababu ng'ombe wakifa hawawezi kupata faida ya kuuza maziwa.

Hapa Kuna mwanaume ambaye anakamua ngombe kwenye karai kukamua ngombe siku hizi imerahisishwa Kwa kununua mashini Kuna mashini ambayo hutumiwa kukamua ngombe mashini hiyo usaidia sana kuwaokoa wakati pia kukamua muda mfupi sana.

Hili ni soko na ndizi na hapa kuna wanawake ambao wamekaa kwenye ndizi hizi. Ndizi hizi huuzwa kwenye pei ya kati ya mia nne hadi mia tano na pia huleta manufaa kwa wafanyikazi hawa ambao ni wakulima wa ndizi.

Hapa ni pahali pa kuuza na kununua maziwa. Tunaona kuna mwanaume mmoja anamwaga maziwa kwenye mtungi na kuna mwanamke mwingine ambaye anasaidia kuchuja maziwa haya kutoa uchafu. Maduka kama haya kusaidia sana jamii, al maarufu wakulima wanaofanya biashara kama hii.

Hili ni bumba la ndizi, gomba hilo limeshikiliwa na mwanaume fulani, kipande cha ndizi kimeiva ila kipande kingine hakijaiva, kipande ambacho kimeiva ni ya rangi ya manjano ile ambacho hakijaiva ni ya rangi ya kijani kibichi, pia huweza kuliwa.

Hapa ni uwanjani na hapa kuna ng'ombe wawili walioaga dunia. Ngombe hawa wameambukizwa na ugonjwa wa kufura tumbo. Ugonjwa huu huambukiza ng'ombe wengi sana na pia hufanya ngombe hawa kufa. Kuna dawa ambazo zimepeanwa ili kuzuia ugonjwa huu kuenea.

Hapa ni pahali pa kuuza maziwa, maziwa huuzwa kwa sehemu kama hizi, na hapa ninaona mwamnamke mmoja akichuja maziwa hii kwenye mashine flani, mashine hii hutumika kuhifadhi maziwa na uhifadhi maziwa kwa siku nyingi sana, hapo ndo inauzwa kwenye viwanda.

Haya ni mandizi ambayo Bado yajeiva yakiwa kwenye mgomba. Mtindo ya ndizi yakiiva uanga ni rangi ya manjano lakini bado yakiwa yajaiva uanga ya rangi ya kijani kibichi. Ndizi huuzwa katika shilingi kumi na zingine huuzwa katika shilingi ishirini.

Hii ni shamba la ndizi na kuna watu ambao wako hapo wanachukua ndizi, huko nyuma kuna ndizi mingi sana ambazo zimekatwa na kuna wanawake wawili ambao wanakata ndizi. Ndizi hizi zinaenda kuuzwa katika soko mbalimbali na ndizi ni muhimu sana sababu ni bei ghali sana.

Mtu huyu ameshikilia ndizi kwenye mkono wake. Ameshikilia ndizi ambayo imekatwa kutumia kisu na kutolewa maganda. Hii ni ndizi mbichi ambayo bado haijaiva hizi mbichi bado inaweza kuliwa kwa njia ya kupikwa kwenye moto ili kuiva.

Hii ni duka la maziwa mwanamke ambaye amesimama na maziwa anamwaga kwenye kibuyu cha maziwa, na maziwa haya huzwa kwa bei rahisi sana, kwa wateja wako nyumbani pia maziwa haya ni muhimu sana katika biashara.